Madaktari wa nyanjani wamekaa mzunguko katika viti vya plastiki, mmoja wao amesimama kuwaelimisha kuhusu afya. Wamevaa barakoa usoni.

Madaktari wawili wa meno, mmoja mvulana mwingine msichana wako katika shughuli zao za kusafisha meno. Wanasafisha msichana mmoja meno na amevalia barakoa na glovzi huku ameshika vifaa vyao vya kazi za kusafisha meno.

Kichupa kidogo cha chanjo ya MMR yenye maelezeo ya kutibu ugonjwa suruwa, kipindupindu cha mate na rubella, kando yake kuna nguo nyeupe na tyubu ingine ya dawa.

Moshi mwingi mweusi unapanda juu, ishara kuwa kuna kitu kinateketea vibaya. 𝑊atu wamesimama 𝑛a wengine ju𝑢 ya pikipik𝑖 wakitazama 𝑚oshi huo.